Ni gari aina ya Suzuki iliyo na usajiri wa KDH990J ina miguu minne ina tochi na ina logo.

Gari imepandishwa kwenye lori, ni gari ya samawati lori ni ya nyeupe, gari inaonekana ni mpya na inasafirishwa kupelekwa kwa aliyenunua.

Soksi nyingi zenye rangi tofauti maandishi na ukubwa yanauzwa na mtu kwenye soko, ameviwekelea kwenye mkokoteni ilio na chuma.

Hili ni jumba la kutengeneza magari. Magari yaonekana aina mengi ya mabasi ya colour tofauti tofauti ya rangi tofauti tofauti moja imeandikwa kwa kichina.

Hapa kuna kibanda cha kuuza viatu, mwenye wa kuuza viatu mwenye kuziuza anauza viatu vya aina tofauti, anaviosha na kuzianika hapo kabla ya kuziuza.

Kuna familia ndogo yenye baba, mama na mtoto, wazazi wamafurahi wakimwangalia mtoto mbele yao kuna tarakilishi wanayotumia kujisajirisha kwa ufunuo wa bima.

Soko kubwa ya kuuza vyakula vya aina, mbalimbali imejaa wauzaji pamoja na wanunuzi, kando mna nyumba zingine zilizojengwa ilhali haziko kwenye hali nzuri.

Mtu mmoja aendesha pikipiki akiwa amebeba abiria. Wote wamevalia kiakisi na kofia ya chuma, inaongelelea kuchukua kwa ufuniko wa bima, ikiwa na maelezo nyingi na nambari ya simu.

Mtu anahesabu pesa, iliyo na noti za elfu moja kwa wingi. Mkononi, ana hela ana hela hizo, na bendi ya mpira. Nyingine iko juu ya meza.